Kuna wahudumu wawili wa afya ambao wanaonekana wamevalia nguo maalum zenye rangi nyeupe. Wanaonekana wanamsaidia mgonjwa aliye hafifu. Mgonjwa anaonekana kuwekewa mashine maalum ya kumsaidia kutibu ugonjwa alionao.

Mgonjwa amelazwa hospitalini akiwa na maumivu kwenye miguu yake. Miguu yote imefungwa kwa bendeji ikionyesha kuwa amepata majeraha makubwa kwenye maeneo hayo. Amejifunika shuka nyekundu. Hali ya mgonjwa inaonyesha maumivu lakini pia inatoa picha ya matumaini na uponyaji kupitia matibabu sahihi.

Kuna mgonjwa ambaye anaonekana kuwa katika hali mahututi, jambo linaloashiria uwepo wa tatizo kubwa la kiafya linalohitaji uangalizi wa dharura. Karibu naye, wapo wahudumu wawili wa afya waliovaa mavazi maalum. Mavazi haya yamependekeza kuwa ugonjwa anaohusishwa nayo mgonjwa huyu, una uwezo wa kuambukiza kupitia hewa ama kwa njia ya kugusana.

Kuna watu watatu ambao wanaonekana huku wawili wakiwa wamelazwa kwenye vitanda za chuma za hospitali wakiwa wamewekewa mashine maalum za kuwasaidia katika hali ya uponyaji. Muuguzi mmoja anaonekana akiweka dawa kwenye mashine moja ambayo mgonjwa mmoja anaitumia.

Madaktari wa upasuaji wanaonekana wakiwa katika shuguli ya upasuaji huku wakingong'onezana kuhusu jambo fulani. Moja wa madaktari hawa anaonekana kutumia kifaa maalum kumulika sehemu ambayo wanafanya upasuaji.

Watu wanne wako ndani ya chumba cha hospitali, watatu ni wauguzi, waliovaa sare za kijani kibichi wakimshughulikia mgonjwa aliyelala kitandani na kufunikwa kuwashuka jeupe. Mazingira ni safi na ni ya utulivu wa kiafya.

Kuna wanawake wawili ambao wanaonekana wamevalia kanzu, huku mmoja akishikilia mtoto na mwingine akimpa chanjo .Kando kidogo mwanume mmoja aliyevalia kanzu ya rangi nyeupe anaonekana akiwatazama kwa umakini.

Wauguzi kadhaa wanaonekana wakiwa katika harakati ya kumhudumia mgonjwa aliye kwenye kitanda cha upasuaji. Wamevalia sare maalum za hospitali pamoja na barakoa na vilemba vinavyoashiria usafi wa hali ya juu, unaoitajika katika chumba cha upasuaji. Kila mmoja anaonekana akiweka mkazo kwenye jukunu lake wakishirikiana kwa umakini mkubwa.

Wahudumu wa afya wawili wakiwa wamevalia sare rasmi za kazi za rangi nyeupe wanaonekana wakimhudumia mgonjwa kwa uledi, mmoja wao anahusika moja kwa moja katika kudunga sindano kwenye bega la mgonjwa huku mwenzake akiwa karibu kutoa usaidizi .Mgonjwa pamoja na wahudumu wote wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari za kiafya na usalama katika mazingira ya matibabu.

Madaktari waupasuaji wanne wamevaa sare ya kijani kibichi, pamoja na barakoa na vilemba kichwani, wakionekana makini na maksudi katika shunguli ya upasuaji, wamesimama kwa mpangilio kuzunguka meza ya upasuaji ambapo mgonjwa amelala, wakishirikiani kwa umoja kuhakikisha usalama na mafinikio ya mjakato huo wa kitabibu.

Mgonjwa anaonekana kulazwa kwenye kitanda cha wagonjwa hospitalini. Akiwa katika hali hafifu, na amewekewa mashine maalum ya kumsaidia katika matibabu. Mhudumu mmoja, anaonekana amevalia nguo maalumu za kitabibu, anamsaidia mgonjwa. Ugonjwa huu unaonekana kuwa, ni wa kusambaa kwa haraka.

Madaktari wa upasuaji wanaonekana wakiwa katika shughuli ya upasuaji kwa umakini. Wamevalia nguo maalumu, vilemba kichwani mwao na barakoa kuhakikisha kuwa usafi umejumishwa ndani ya hichi chumba cha upasuaji.

Mwanamke amekaa nje ya chumba chake huku akipokea matibabu kutoka kwa mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya. Mwanaume hutu anatumia chombo maalum cha kupima shinikizo la damu.

Kuna lori la rangi ya nyeupe ambalo linaonekana limeegeshwa nje huku likiwa na maandishi yanayosomeka beyond zero medical clinic na lina ishara ya msalaba kumaanisha ni lori la hospitali. Kando kuna hema na watu waliovalia sare za rangi nyeupe wakionekana kuwa wahudumu wa afya.

Kuna lori kubwa lenye rangi nyeupe ambalo linaonekana likiwa na maandishi makubwa yanayosomeka beyond zero mobile clinic . Lina ishara ya msalaba kumaanisha ni la hospitali. Watu wanaonekana kupanga laini moja kwa moja wakielekea ndani kupata matibabu.

Kuna wanawake ambao wamekaa kwa utulivu wakimskiza kwa makini mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao. Amevaa barakoa usoni na nguo maalum ya wahudumu wa afya akionekana kuwa katika kazi rasmi ya kuelimisha.

Sura ya mwanamke inaonyesha tabasamu la furaha ambapo meno yake yameng'aa kwa uweupe na yamepangwa kwa usawa na kwa ufanisi. Tabasamu lake linaonyesha afya nzuri ya kinywa na kuwa ni mtu mwenye kujivunia.

Kwa juu anaonekana mtu mmoja akiwa hana meno, tabasamu lake ni la aibu chini anaonekana yule yule baada ya meno yake kutengenezwa na daktari wa meno. Tabasamu lake sasa limejaa kujiamini.

Mwanaume huyu amevaa sare maalum ambazo hutumika na wahudumu wa afya wakiwa katika kazi. Anaonekana kumhudumia mwanamke kwa kumtibu meno, huku akitumia vifaa maalum zinazotumika katika vituo vya kutibu meno.

Kuna sura ya mwanamme momoja ambayo inaonekana ikitabasamu, huku ikionyesha meno iliyopangika vizuri na kungaa kutokana na rangi yake nyeupe. Inaonekana anatumia mbinu ya kitambo ya kusafisha meno kwa kutumia vijiti.

Kuna sura ya mwanamke ambayo inaonekana ikitabasamu huku ikionyesha meno ambayo yamepangika vizuri na kung'aa kutokana na rangi yake nyeupe. Jino lake moja linaonekana kung'olewa.

Sura ya mwanamke mwenye asili ya rangi nyeusi inaonekana akitabasamu kwa upole. Akionyesha meno meupe yaliyopangika kwa usawa. Tabasamu lake linaangaza uso wake, likitoa hisia ya furaha na mvuto wa asili unaoendana na usafi wa meno yake.

Kuna sura ya mwanamke mwenye asili ya rangi ya rangi nyeusi ambayo inaonekana akitabasamu. Meno yake yanaonekana yamepangika vizuri huku yakiwa meupe mno na yanavutia macho.

Mwanaume anatabasamu kwa upole, akionyesha meno meupe yaliyojipanga kwa mpangilio mzuri. Tabasamu lake linaangaza usoni likiongeza mvuto wa na hisia ya furaha. Mgao wa meno yake unaonekana wazi kutokana na mwangaza wa picha, ukisisitiza usafi na afya ya kinywa chake.

Nyumba za mabati zimeungua na watu wako katika harakati ya kuona ni nini kilichobaki baada ya moto huku wengine wakiwa wamesimama na kutazama kwa huzuni. Hali hii inaonyesha maumivu na hasara kubwa ambayo hutokana na janga la moto.

Kuna watu ambao wanaonekana wamekaa kwa boti huku watatu wakiwa wamevalia nguo maalum zenye misalaba; kuonyesha kuwa ni watu wa huduma za dharura. Mafuriko yanaonekana kujaa kutokana na mvua.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya samawati na suruali yenye rangi ya kijivu na barakoa anaonekana akimsaidia mwanamke kujitwisha gunia ambayo inaonekana kuwa ya chakula. Wanawake wengine wamekalia kando kidogo huku wakimtazama.

Wanaume wawili wanaonekana kuwa katika harakati ya kumpeleka mgonjwa karantini wakitumia kitanda cha hospitali. Wamevalia nguo maalum zenye rangi ya njano ili kujikinga kutokana na ugonjwa ambao unaonekana kuwa umeenea kwa kasi. Kando yao watu wawili wanaonekana kuwa wameshangaa na kupigwa na butwaa kutokana na hali hii.

Maji imejaa barabarani na kuunda mafuriko madogo. Baadhi ya maeneo yamefunikwa kabisa na maji, ya mvua. Magari yanavuka kwa uangalifu mkubwa. Mwanamume mmoja amevaa sare ya watu wa usaidizi wa dharura. Wanaume wengine pia wanahusika, katika shughuli ya kusaidia watu kuvuka.

Kundi la wazima moto wanashirikiana kuzima moto. Wamevalia mavazi maalum ya kinga thidi ya moto, pamoja na kofia ngumu na vifaa vya usalama vichwani mwao. Ushirikiano wao unaonyesha juhudi za pamoja na umahiri katika kukabiliana na tharura za moto.

Kuna malori matatu ya rangi nyekundu ya wazima moto, ambayo yanaonekana yameegeshwa. Mabomba ya maji yanaonekana yamepelekwa kwenye malori haya ili kuyajaza maji. Mwanamume mmoja ameonekana amesimama katikati yao.

Kidimbwi cha maji kimekauka kabisa. Jambo linaloashiria ukame au mabadiliko ya hali hewa katika eneo hili. Kando kando mwa kidimbwi hiki kuna mbuzi weupe. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa karibu nao akitimiza jukumu la ulinzi wa mifugo hawa.

Mto umefurika na kulowa maji kupita kiasi. Hali hii imesababisha mafuriko ambayo yameadhiri makazi ya watu walioko karibu na mto huu. Wataalam na wahudumu wa huduma za dharura wamejitokeza kwa haraka kusaidia wakaazi walioadhirika kwa kuwaondoa katika maeneo hatarishi.

Moto mkubwa unaonekana ukiwaka kwa nguvu, ukitoa moshi mzito. Zima moto mmoja amesimama kwa ujasiri akiwa mstari wa mbele kuuzima. Amevalia nguo maalumu za kuzuia joto kali na kuchomeka, kwa ajili ya usalama wake. Ameuishika bomba la maji kwa mkono yake miwili, akielekeza mtiririko wa maji moja kwa moja kwenye moto huo.

Taka imetupwa kiholela bila mpangilio wowote. Hali ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa kudhoofika kwa mazingira asili. Miongoni mwa hadhari zinazojitokeza ni miti iliopo karibu na eneo hilo kukauka. Pia kuna umbwa anayezunguka eneo hilo ambaye anaonekana kuwa mdhaifu kiafya pengine kutokana na kuishi katika mazingira haya yasiyo safi.

Kuna vyakula mbali mbali vya jikoni ambavyo vinaonekana, kama vile karoti, nyanya, vitunguu, viazi vitamu, dhania, hoho na machungwa. Kila aina ikiwa imewekwa sehemu yake. Vinapendeza macho kutokana na rangi zao ambazo zina meta meta.

Kuna gari la kibinafsi lenye rangi ya nyekundu ambalo linaonekana kuegeshwa, huku likiwa limeangukiwa na mti mkubwa juu yake. Kando kidogo, mtoto aliyevalia shati la rangi nyeupe anaonekana akitembea.

Lori lenye rangi ya kijani kibichi la kubeba uchafu limeegeshwa. Wanaume na wanawake pamoja na vijana wanaonekana kusaidia katika kuweka taka kwenye lori hio huku watoto wakitazama shughuli nzima ya kutoa uchafu.

Kibuyu cha plastiki chenye uwezo wa lita tano kimeandikwa maandishi Diarim Surgical spirit . Maandishi mengine yaliyo kwenye kibuyu hicho yanaeleza kuwa kiwevu kilicho ndani kinatumika kwa huduma za kwanza na pia kwa matumizi ya upasuaji. Kibuu hicho kimefungwa vizuri na kuonekana kuwekwa mahali safi.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu kinaonekana kuwa kipya. Kabegi keusi ka kubebea kifaa hichi kamo kando yake. Kabegi haka kamechorwa mkono kuonyesha jinsi kifaa hiki kinavyostahili kutumika.

Mkono mmoja umevalia glavu ya kijani kibichi unaonekana kuwa makini ukishikilia chupa ndogo ya dawa iliyo na maandishi yanayo someka Tuberculosis kando ya chupa hiyo kuna syringe yenye sindano tayari kwa matumizi ikiashiria maandalizi ya kutoa chanjo au matibabu dhidi ya kifua kikuu.

Hizi ni dawa zenye rangi ya kijani ambazo zimewekwa kwenye kiboksi chenye maandishi vitamin E soft Gelatin Capsules kila kidude cha dawa kimejaa tembe kumi na tembe hizo zimepangwa kwa mpangilio, hii inaonyesha kuwa ni bidhaa ya vitamin E inayotolewa kwa matumizi ya kibiashara.

Kuna watu sita wanao onekana huku wakiwa wamevalia barakoa usoni mwao. Mwanamme mmoja anaonekana kuwa mhudumu wa afya kutokana na sare maalum aliovaa yenye rangi nyeupe. Mwanamme mwengine anaonekana kumrekodi kwa kutumia kamera

Kuna watu kadhaa wanaoonekana huku wengine wakiwa wamesimama na wengine wikiwa wamekaa. Wote wamevaa barakoa usoni mwao kuashiria tahadhari ya kiafya. Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya kitibabu, anampea mtoto chanjo. Wengine walioko karibu wanamtazama kwa makini, huku wengine wakipiga picha kwa kutumia simu zao za mkono.

Kundi la watoto limekaa chini kwa utulivu, wakijishughulisha kwa makini sana na kitabu chenye picha tofauti tofauti. Mtazamo wao unaonyesha hali ya umakinifu mkubwa na shauku ya kujifunza, ishara kwamba mazingira hayo yanakuza usomaji na uwezo wa kuona kwa kina.

Mikono ya mtu mzima ambayo huenda ni mhudumu wa afya inaonekana ikimpa mtoto dawa ambayo inaashiria kuwa ni chanjo ya kinywaji. Mtoto huyu amefungua mdomo tayari kupokea dawa hiyo kwa utulivu. Amependeza katika kanzu yake nyeupe.

Kuna sirinji, sindano, tembe zenye mchanganyiko wa rangi ya samawati na nyeupe na zingine nyeupe pamoja na chupa ya dawa ambazo zinaonekana. Kuna maandishi yanayosomeka Malaria ambao yanaonekana.

Wanawake watatu wanaonekana. Mmoja amesimama akitazama, huku wanawake wengine wawili wakimpea mtoto chanjo. Wanawake hawa wanashirikiana, huku wakifanya kazi ya kutoa huduma ya afya Kwa watoto. Kando ya eneo hilo, kuna mwanamume mmoja amekaa.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kumpa mtoto chanjo kwa njia ya mdomo. Wote wanaonekana kuvaa nguo za rangi ya njano, kuwatambulisha kama wahudumu wa afya. Mmoja anaonekana kumshika mtoto, huku mwingine akimpa chanjo.

Kuna mwanamume mmoja ambaye anaonekana amesimama akiwa na baiskeli. Ameshikia mgongo wake na mkono huku akiwa ameinama, kuonyesha kuwa amechoka labda kutokana na kuendesha baiskeli kwa muda mrefu.

Mti wa mpapai umesimama wima ukiwa umebeba matunda yaliyokomaa, yakining'inia kwa mvuto kutoka kwenye shina lake. Kando yake kuna mti wa ndizi uliyomea vizuri, ukiwa na majani mapana ya kijani kibichi.